Mtu ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo na skrini kubwa inayoonyesha mkutano wa video. Dawati lina vitu vingi kama madaftari, kalamu na mimea. Mtu huyo anaonekana akifanya kazi au anashiriki katika darasa la mtandaoni.

Kundi la watu wamekaa kwenye meza ya mbao wakifanya kazi kwa pamoja. Kutoka juu, inaonekana kila mmoja wana kifaa chake, iwe ni kompyuta ndogo au simu ya mkononi. Katikati ya meza, kuna maneno mengi yanayohusiana na teknolojia na elimu, kama vile: e-learning, online education na mengineyo. Picha hii inaeleza mada ya kujifunza kwa njia ya mtandao au e-learning .

Msichana mdogo mwenye tabasamu zuri ana nywele zilizokuswikwa na amepamba kichwa chake na kishanda cha blue . Amepumzisha mkono wa usoni na anaonekana akitazama kamera kwa macho makubwa na ya kuvutia. Upande wa kushoto wa picha kuna rangi ya blue .

Mshichana mdogo amekaa kwenye meza akitumia kompyuta ndogo kwa mawasiliano ya video. Amevaa hedifoni na shati la rangi ya manjano lenye michoro ya buluu. Anaonekana akiongea na mtu upande mwingine na anatumia mikono yake kueleza.

Darasa lenye wanafunzi kadhaa wakiwa wameketi kwenye kompyuta. Wanafunzi wachache wameinua mikono yao kuashiria wanataka kujibu swali au wana maswali. Kwenye ubao mweupe mbele, kuna makadirio ya skrini ya kompyuta, na mwalimu anaonekana akiongea mbele ya darasa.

Mwanafuzi akifanya masomo ya mtandaoni. Mbele yake kuna kompyuta inayoonyesha mwalimu akifundisha. Mwanafuzi huyo anaonekana ameandika kwenye daftari lake uku akiwa ameshika kalamu mkononi. Kuna kibodi cha kompyuta, kalamu na daftari zikiwa zimewekwa vizuri kwenye meza.

Mkutano wa video, watu watatu wameketi kwenye meza wanazungumza. Juu ya ukuta kuna skrini kubwa inayoonyesha watu wengine wanne wakishiriki katika mkutano. Hii inaashiria mazingira ya kazi ya kisasa ambapo mawasiliano ya mtandaoni ni muhimu.

Skrini ya kompyuta ndogo ikiwa na kosi ya mtandaoni. Upande wa kushoto kuna orodha ya masomo na upande wa kulia kuna mwanaume anafundisha somo. Mwanaume huyu amevaa shati la kijani, miwani na anaonekana anaeleza jambo fulani. Kosi hilo linaonekana likiwa katika somo la kwanza.

Picha tatu za kompyuta. Kompyuta ya kwanza inaonyesha simu ya video ya mtu mmoja. Kompyuta ya pili inafanana na laptop , inaonyeshana mkutano wa video ya watu watatu. Kompyuta ya tatu inaonyeshana mkutano wa video, yenye washiriki wengi zaidi. Hii inaashiria mikutano ya mtandaoni au masomo ya mbali.

Msichana mdogo amekaa kwa meza akitumia kompyuta ndogo na kusoma kwa kitabu. Anaonekana yuko nyumbani amevaa earphones zisizo na waya. Nyuma yake kuna kabati za vitabu na mimea, anajishughulisha na masomo labda anafanya masomo ya mtandaoni

Mtu anayesoma mtandaoni. Amewekelea mkono wake kwenye kompyuta ndogo ambayo inaonyesha mwalimu akifundisha somo la hisabati. Mwalimu huyo anaonekana akielekeza ubaoni. Picha inaashiria elimu ya mtandaoni au darasa ya kidijitali.

Kidole cha mtu kikiguza skrini ya kidijitali, kwenye skrini kuna duara ya poligoni zanye maneno mbalimbali yanayohusiana na teknolojia ya elimu, kidole kinaguza duara yenye maandishi E-learning na Internet, picha hii inaeleza dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao au elimu ya kidijitali.

Picha ya michoro ya kampuni ya Intelisoft, inaonyesha mada ya elimu mtandaoni ikiwa na mwanaume akitumia kompyuta ndogo, vitabu na kofia ya mahafali. Pia kuna picha ya ubongo na mtoto akiwa na kompyuta ndogo.

Bango lenye maneno online school .Kuna mchoro wa mkono ukishikilia simu janja, yenye kitabu wazi chini yake. Juu ya simu hiyo kuna kofia ya mahafali na begi la rangi ya machungwa ikiashiria elimu ya kidijitali.

Kompyuta ndogo iliyo wazi na kweye skrini kuna picha ya mwanaume mweupe akitabasamu na akizungumza. Mbele ya kompyuta hiyo, kuna mtu anayeonekana akimwangalia. Inaweza kuwa mkutano wa mtandaoni au darasa la mtandaoni.

Mwanaume mweupe mwenye ndevu na miwani ameketi kwenye dawati jeupe, anatabasamu huku akifanya kazi kwenye kompyuta yake ndogo. Nyuma yake kuna ukuta wa matofali na kuna mimea miwili midogo mezani.

Mwanamke. Huenda mwanafunzi au mwalimu ameketi kwenye meza iliyojaa vitabu na vifaa vya kidigitali. Amevalia shati ya kijani kibuluu na amefunga nywele zake juu. Anatumia kompyuta kibao huku akionyesha kitu kwa kidole chake huku akiwa karibu na Globu ndogo ya Dunia iliyowekwa kwenye stendi. Nyuma yake kuna kabati kubwa lililojaa vitabu.

Bango linaloonyesha dhana ya elimu ya mtandaoni au elimu ya kisasa. Kwenye picha, kuna kompyuta ndogo katikati, vitabu, darubini , glasi, kikokotoo na vitabu vingine vinavyowakilisha masomo mbalimbali. Vitu hivi vimeunganishwa na mistari, kuonyesha jinsi teknolojia inavyounganisha mada mbalimbali za masomo.

Mwanamke ameketi kwenye meza akifanya kazi na kompyuta ndogo ,amevaa miwani na shati la buluu na anaonekana akitabasamu kwa utulivu, mkononi mwake ameshikilia kalamu na anaandika kwenye daftari karibu na kompyuta kuna kikombe, hii inaashiria mazingira ya kazi ya nyumbani au kusoma.

Skrini ya kidigitali, inayoonyeshwa mfumo wa e-learning au kujifunza mtandaoni. Kuna mkono unaoelekea kwenye skrini inayoonyesha mchoro wa duara, kwenye alama tofauti kama kitabu, lenzi ya kukuza na ubongo. Hii inaashiria mchakato mzima wa kujifunza kwa kutumia teknolojia.

Tovuti inayoitwa online learning , inayo nembo, menyu na maelezo mafupi, kuhusu jukwaa la kujifunza mtandaoni. Kuna michoro inayoonyesha vitabu, mwanafunzi akiwa na kompyuta na mwalimu akifundisha.

Mtu akifanya mkutano wa video n watu wengine. Mtu huyu amevaa hedifoni na anakaa mbele ya kompyuta ndogo. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha za watu wengi wanaonekana wameshiriki kwenye mkutano huo.

Dawati la kazi au ofisi, kwenye dawati kuna kompyuta imac na kwenye skirini mwalimu wa kiume anfundisha hisabati karibu na ubao wenye fomyula pia kuna vifaa vingine vya kieletroniki kama kibodi, kipanya, simu ya mkono na kompyuta ya kiganja. Nyuma ya kompyuta dirisha linaonekana likionyesha mazingira ya nje na mimea.

Kompyuta ndogo iliyo wazi, na kwenye skrini kumeandikwa online education . Karibu na kompyuta hiyo, kuna kikombe cha kahawa. Mandhari ya nyuma ni yenye mwanga hafifu, ikionyeshana kuwa ni jioni.

Mtu akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo na kuna alama nyingi za kidijitali zinazoelea angani juu ya kompyuta hio. Alama hizo zinawakilisha elimu, mawasiliano na masomo ya mtandaoni kama vile kofia ya mahafala na balbu ya wazo. Picha inaashiria dhana ya kujifuza kidijitali au mtandaoni.

Wanafunzi wanne, labda watoto wa shule ya msingi wakifanya kazi kwenye kompyuta za mikono au laptop . Mwanafunzi wa kwanza upande wa kulia amevaa kofia ya buluu na sare ya shule. Wanafunzi wote wanaonekana wakiwa makini na waangalifu kompyuta zao. Picha inaashiria matumizi ya teknolojia katika elimu.

Mchoro unaoonyesha elimu ya mtandaoni, kuna kompyuta ndogo kubwa yenye sura ya kitabu, juu ya kompyuta hio kuna wanafunzi kadhaa waliochorwa kwa mtindo wa katuni, unasoma vitabu na wanaonekan kushiriki katika masomo ya mtandaoni wakitumia kompyuta hio.

Mtu akishikilia kompyuta ndogo ya mkononi, kwenye skirini ya kompyuta hiyo kuna programu inayo onyesha picha nyingi ndogo na maandishi. Picha ina onyesha matumizi ya teknolojia pengine kwa ajili ya kusoma habari au kufunga safari.

Mwanafunzi labda msichana akitumia kompyuta yake ndogo, anahudhuria darasa la mtandaoni au anaangalia somo kupitia kompyuta, kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu au msungumzaji akitoa somo, mwanafunzi amekaa mezani na anaandika kwenye daftari lake.

Mwanamke kijana amekaa kwenye meza akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Amevaa shati la rangi ya chungwa. Amefunga nywele zake juu. Anatumia mkono wake wa kushoto kuandika kwenye daftari huku akitabasamu na kuangalia kompyuta. Anaonekana yuko nyumbani labda akifanya kazi au anasoma.

Mwanamke ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta yake ndogo mbele ya skrini kubwa. Kwenye skrini hiyo kubwa kuna mawasiliano ya picha na maandishi yanayoashiria kuwa wanafanya mkutano au anatoa mada.

Mwanamke ameketi kwenye dawati la kazi. Anaendesha mkutano wa video na watu wengine wengi kwa kutumia kompyuta mbili, moja ikiwa ni laptop na nyingine skrini kubwa iliyosimama. Anaonekana anaongea kwa bidii na wenzake wanaonekana kwenye skrini.

Watu wawili wakiwa wameketi kwenye meza nje. Mwanaume mweupe mwenye nywele za rangi ya dhahabu yuko mbele. Amevaa sweta jeupe na ameshikilia kikombe. Anaangalia chini akiwa na vitu kama kompyuta ya mkononi na daftari mbele yake. Nyuma yake, kuna mwanamke anayeonekana ameshika kikombe pia. Wote wawili wanaonekana wanafanya kazi au kusoma nje.

Mama na mtoto wamekaa pamoja wakiwa wametulia. Wote wawili wamevaa hedifoni masikioni na wanaangalia kitu kwenye kompyuta ndogo ambayo mama anaishikilia. Wanaonekana wako makini na wanashiriki jambo pamoja kwa furaha.

Mwanaume mzungu akiwa amevalia shati jeupe akisimama mbele ya meza yenye kompyuta na vitu vingine . Anaonekana akiweka au kurekebisha tai nyeusi. Juu ya meza, kuna kikombe na simu na ukutani kuna picha kubwa ya sanaa.

Msichana mdogo amekaa kwenye sofa huku akitumia komputa ndogo, amevaa headphoni na anaonekana akitabasamu. Inaweza kuwa, anasoma au anafanya darasa la mtandaoni. Kuna kitabu na kalamu karibu naye.

Mwanafunzi akiwa kwenye darasa la mtandaoni. Mwanafunzi huyo amekaa kwenye meza , mbele yake kuna kompyuta ndogo inayo onyesha mwalimu akifundisha pia kwenye meza kuna vitabu, kikokoto na daftari ambapo ni mwanafunzi ana andika maelezo. Hii ina ashiria mazingira ya kujifunza nyumbani kupitia mtandaoni.

Mwanamke amekaa kwenye meza akitumia komputa dogo kwa mkutano wa mtandaoni au masomo. Skrini ya komputa inaonyesha picha za watu wengi, Mwanamke huyo anaonekana kutoka nyuma hii inaonyesha matumizi ya teknolojia kwa mawasiliano na elimu,.

Mwanamke amekaa ndani ya treni, anatumia kompyuta ndogo au tablet na andika kwenye daftari. Mbele yake kuna meza ndogo na amebeba mkoba wa rangi ya waridi, ana angalia nje wa dirisha.

Ndani ya maabara kuna meza ndefu iliyo na vifaa mbalimbali vya sayansi. Kando ya meza hiyo kuna viti vinne virefu vya kukalia. Nyuma ya meza hiyo kuna makabati na vifaa vingine vya kuhifadhi vitu. Madirisha yanaonekana kuwa na mianya ya hewa na yanaonyesha nuru inayoingia ndani.

Ndani ya maabara ndogo, kuna meza ndefu ya maabara, iliyo na sink na viti vinne vimepangwa mbele yake. Juu ya meza kuna vifaa vya maabara. Nyuma kuna madirisha makubwa na upande wa kushoto, kuna rafu za kuhifadhi vitu.

Ndani ya maabara ya sayansi. Kwenye meza nyeupe, kuna vifaa mbalimbali vya kioo vinavyotumika kwenye majaribio. Katikati ya meza, kuna bomba la maji na nyuma yake kuna meza na viti vingine. Ukuta una rangi ya kijani kibluu , na picha inaonyesha mazingira safi na yaliyopangwa vizuri.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili. Kila kitanda kina meza dogo ya kusomea na kiti. Kuna rafu dogo ukutani zikiwa na vitu mbalimbali. Pia kuna scooter ya watoto upande wa kulia. Chumba kimepangwa kwa utaratibu na kinaonekana kuwa cha watoto au cha wanafunzi.

Chumba kilicho na samani chache. Kuna godoro la bluu limetandikwa chini, meza ndogo ya mbao na kiti. Juu ya meza kuna chombo cha maua. Pembeni kuna feni ya kusimama na taa ndogo ya mezani. Kuta za chumba ni nyeupe, na sakafu inaonekana kuwa ya rangi ya udhurungi.

Chumba kilicho na kitanda cha gorofa, pande wa kushoto, kuna meza ndefu na kiti cha mbao. Juu ya kitanda, kuna blanketi lenye mistari na lile la chini lina maua. Sakafu ni ya marumaru, hii inweza kuwa chumba cha kulala cha mwanafunzi.

Sebule yenye seti za viti na meza za mbao zenye rangi ya kahawia nyekundu. Sakafu imetengenezwa kwa mbao. Ukuta umetengenezwa kwa mawe, na kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga kwenye sebule hili.

Chumba cha kulala chenye vitanda vitatu vikiwa na mashuka ya kijani kibichi. Kila kitanda kina neti ya mbu na kuna taa ndogo karibu na vitanda. Chumba hiki kinaonekana kuwa rahisi na safi kama kile cha wanafunzi

Jengo la mabweni la chuo kikuu lenye lango kuu la rangi ya bluu. Juu ya lango hilo pia pameandikwa ndoto Hall na Hall nine . Mtu mmoja anaonekana akiingia ndani ya jengo. Dirisha za jengo zinaonekana zikiwa wazi na sehemu ya jengo inaonekana imejengwa kwa mawe.

Wanaume wawili wamesimama karibu na meza yenye vikombe vingi vya tuzo huku wakisalimiana. Wote wawili wamevaa nguo nyeusi na wanaonekana wenye furaha na kujivunia mafanikio yao.

Ukumbi mkubwa wa mikutano. Kuna viti vingi vikiwa vimepangwa kwa mstari. Jukwaa liko mbele ya ukumbi likiwa limepambwa kwa vitambaa vya rangi nyeusi na nyekundu. Inaonekana kuna tukio au mkutano mkubwa unakaribia kufanyika au umefanyika.

Mahabara ya sayansi au kemia. Kwenye meza nyeupe kuna kichomea kikiwaka moto. Kuna vifaa vingine vya mahabara kama vile bomba la gesi, bomba la maji na sinki. Inaonekana kama kuna shughuli au jaribio la kisayansi linaendelea.

Basi kubwa la shule, lenye rangi ya manjano. Kando ya basi kumeandikwa, st mary's school kwa herufi nyeusi. Linaonekana limesimama nje na sehemu ya mbele, inaonyesha taa na vioo vyake.

Chumba kidogo cha kulala, kuna kitanda kimoja kikiwa na shuka ya rangi ya waridi na blanketi ya rangi ya buluu iliyochorwa miraba. Kando ya kitanda, kuna dawati ndogo na kiti kimoja chenye sehemu ya nyuma ya rangi nyekundu. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri.

Hii ni maktaba au eneo la kusomea lenye muundo wa kipekee unaofanana na mti mkubwa. Watu kadhaa wakiwemo watoto wanasoma vitabu. Kuna rafu za vitabu zilizojazwa na vitabu mbalimbali na mapambo ya rangi nyingi imetundikwa . Eneo hili linaonekana kuwa la kupendeza na la kuvutia kwa ajili ya kusoma.

Chumba chenye vitanda viwili. Kila kimoja kikiwa na shuka za kijani kibichi. Kuna milango miwili mieupe na picha kadhaa zimetundikwa ukutani. Chumba kinaonekana kuwa chumba cha kulala au hosteli.

Kundi la watu ndani ya chumba, ambapo mwanaume mmoja amesimama mbele na anazungumza na wengine. Watu wengine wanne wameketi kwenye meza yenye kompyuta, mpakato na chupa za vinywaji wakimsikiliza.

Kundi kubwa la watu wazima, hasa wanaume na wanawake, wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki. Wengi wao wamevalia mavazi ya kawaida na kofia za aina mbalimbali na wote wanatazama mtu au kitu kinachowakabili.

Darasa lililojaa wanafunzi wakiwa wameketi kwenye madawati . Wengi wamevaa sare nyekundu na wengine wananyoosha mikono yao kujibu swali la walimu. Mwalimu ambaye amevaa suti anasimama mbele ya darasa na kuzungumza.

Kundi la watoto wa shule wakifurahia mlo wao, wamekaa kwenye benchi ndefu na kila moja ana sahani yake iliyojazwa chakula kinachoonekana kama maharagwe au mahindi, unaonekana kua na furaha pengine wanatabasamu huku wengine wakiwa wanakula.

Watoto kadhaa wakiwa wamebeba vitabu . Wote wanaonekana kutabasamu na wana furaha. Wako katika mazingira ya nje , labda shuleni au nyumbani. Vitabu vinaonekana kuwa vya watoto na vingine vimeandikwa majina kama magical science na i spy .

Kundi la wanafunzi, baadhi wakiwa wamevaa aproni na kofia za wapishi wanashiriki katika shughuli ya upishi. Wanasimama karibu na meza yenye vyombo mbalimblai na viungo kadha wa kadha.

Kundi la wanafunzi wamevalia sare zinazofanana wakisimama mbele ya basi kubwa la shule ya manjano. Kwenye basi, kuna maandishi yanayosomomeka Thika Road Christian School . Wanafunzi wanaonekana wako tayari kwa safari au wametoka kwenye safari wakipiga picha ya kumbukumbu.

Sherehe ya shule ambao mwanafunzi wa kike anapokea tuzo kutoka kwa mwalimu, mwanafunzi huyu amevalia sare ya shule, sketi ya miraba na sweta ya kijani, anapokea tuzo hio kwa heshima kubwa huku mwanaume mwingine akiwa amesimama jukwaani na kuongea. Wanafunzi wengine wanashuhudia tukio hilo.

Kundi la watoto wa shule wenye furaha, wengi wakiwa wametabasamu. Wamevaa sare rasmi za shule . Wanaonekana kuwa karibu na wanachukua picha ya selfie . Baadhi yao wamevaa vitambaa vichwani.

Wanafunzi wawili wa kiume wakipiga picha wakiwa wamekaa pamoja, mmoja mevaa shati jeupe la shule anafanya ishara ya mkono, mwingine amevaa sweta ya kijani na miwani nyeusi ya jua, wanafunzi wengine wanaonekana nyuma yao, inaokenana kama wako nje ya darasa wakati wa mapumziko au hafla ya shule.

Kundi la wasichana wa shule waliovaa sare za shule, watatu kati yao wamekumbatiana huku wakitabasamu, wawili wamevaa aproni wako katika eneo la nje lenye meza iliojaa vyombo vya kupikia na kuna wanafunzi wengine nyuma yao.

Mikono ya mtoto ikicheza na vikombe au kontaina za plastiki zenye rangi mbali mbali. Mikono hiyo inaonekana ikiweka au kupanga vikombe hivyo na moja wa mikono hiyo inagusa kikombe cha kijani. Mwelekeo wa picha unazingatia karibu kabisa mikono na vikombe, huku nguo ya rangi ya pinki ikionekana kwa mbali.

Mwalimu mwanamke na wanafunzi wake wawili, mvulana na msichana, mwalimu na wanafunzi wote wanafuraha huku mwalimu akitabasamu na kusungumzisha kwa furaha, wote wanaonekana wakishika vitu vidogo labda wakijifunza kitu kipya.

Msichana mchanga mwenye miwani na tabasamu ameketi mezani. Mbele yake, kuna vikombe vyenye penseli za rangi na penseli za kawaida. Amevalia shati la buluu na anatazama upande wa kulia.

Wanawake wawili katika maktaba. Mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme na mwingine anasimama karibu naye. Wote wawili wanaonekana wakichangua kitabu kutoka kwenye rafu zenye vitabu vingi. Wote wawili wanaonekana wakizungumza.

Kundi la wanafunzi wakitumia kompyuta darasani. Wanafunzi wamekaa kwenye meza ndefu, kila mmoja akitumia kompyuta yake. Msichana wa mbele anatazama kamera na anatabasamu. Nuru ya jua inaingia darasani.

Msichana mdogo amekaa kwenye meza darasani au maktaba, akiangalia kwa makini kompyuta ya kiganja. Amevaa headphones za rangi ya bluu. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu na masanduku yenye vifaa vya shule. Msichana huyo anaonekana akijifunza au akifanya utafiti kwenye kifaa chake.

Wanaume wawili wameketi pamoja wakitazama kompyuta dogo. Mmoja ana nywele za rangi ya hudhurungi na amevaa shati la buluu, akitabasamu kwa furaha. Mwingine anaonekana kwa nyuma yake. Wote wanaonekana wakishirikiana.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa kwenye meza. Mwanamke mmoja akiweza kuwa daktari au mtaalam amevaa koti jeupe na anazungumza na mwanamke mwingine aliyevaa shati jekundu. Wanaonekana wakizugumza kwa utulivu na mwanamke wa pili anaonekana kama anasikiliza kwa makini.

Kundi la vijana wakiwa wamekaa kwenye viti vya mbao vilivyopangwa kama ngazi. Inaonekana ni kama seminar au mkutano fulani. Wengine wanatumia kompyuta ndogo, wengine wanashika simu na wengine wanaangalia mbele kwa makini. Wote wanaonekana wamevalia mavazi ya kawaida na ya kisasa.

Mwalimu au msaidizi akimsaidia msichana mdogo katika masomo yake. Mwalimu ameinama na anamwonyesha msichana jinsi ya kufanya kazi kwenye kitabu chake. Msichana huyo anaonekana akifanya kazi kwa makini, akiwa ameshika penseli. Wote wanaonekana wakiwa darasani au chumba cha masomo.

Msichana mdogo mwenye miwani na nywele za rangi ya hudhurungi .Yuko ndani ya nyumba akicheza kwa furaha na kicheza cha shanga chenye rangi mbalimbali zilizopangiliwa kwenye nyaya za chuma zilizonyambulika. Msichana huyo anaonekana ametasabasamu na kufurahia mchezo huu.

Wanawake wawili wameketi kwenye dawati, wakitazama kompyuta ndogo. Mwanamke mmoja, amevaa kifaa kichwani, kinachoonekana kama EEG .Na mwingine, anashika kompyuta ndogo. Kunaonekana wanafanya utafiti au jaribio.

Watoto wawili mvulana na msichana wakiwa wamekaa darasani mbele ya ubao mweusi. Wamevaa sare za shule za kijani na nyeupe .Mvulana anaonekana akimueleza msichana kitu akitumia ishara za mikono. Msichana anamsikiza kwa makini. Inaonekanana wanajadiliana somo au wanafanya mazoezi ya darasani.

Wanawake wawili wakiongea na kutazama karatasi. Mwanamke mmoja ana nywele zilizojikunja na miwani, na mwingine ana nywele ndefu nyeusi. Wanaonekana wako mahali pa kazi. Nyuma kuna wanaume wawili wasioonekana vizuri. Hii inaonyesha ushirikiano kazini.

Darasa ambapo kuna mwalimu au mzungumzaji akieleza mada. Kuna projekta inayoonyesha mchoro mjengo. kuna wanafunzi wamekaa kwenye viti, mmoja wao yuko kwenye kiti cha magurudumu. Inaonekana ni somo la ujenzi au usanifu.

Msichana mdogo aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu, akichora pamoja na mwanaume. Wote wamevaa aproni, na wanaonekana wanafanya uchoraji kwa furaha. Wakisaidiana katika kazi hiyo. Mwanamke mwingine anaonekana kwa nyuma.

Darasa la somo la sayansi au biolojia. Kuna mwalimu amesimama mbele ya ubao mweupe akifundisha wanafunzi watatu waliokaa kwenye madawati. Wanafunzi wawili wanaonekana wakishiriki katika somo hilo.

Wanafunzi watatu darasani. Mwanafunzi wa kwanza aliye karibu na kamera ni mvulana amekaa kwenye kiti cha magurudumu akiandika. Wanafunzi wengine wawili wamekaa nyuma yake. Inaonekana wanashiriki katika somo au mtihani.

Wanawake wawili wakizungumza wakitumia lugha ya ishara. Mwanamke aliye mbele anaonekana akitoa ishara kwa mikono yake huku akitabasamu na mwanamke aliye nyuma anampa ishara ya kujibu. Hii inaashiria mawasiliano kati ya watu wenye changamoto ya kusikia.

Darasa au maabara ya kompyuta ambapo kuna wanafunzi wameketi kwenye meza ndefu. Wengine wanatumia kompyuta huku wengine wakiwa wanajishughulisha na kuandika. Walimu wawili au wasaidizi wanasimama katikati ya darasa.

Kundi la wanaume wakiwa darasani au maabara. Wanaume wanne wamekaa kwenye meza ndefu, huku mmoja amesimama nyuma yao. Wote wanaonekana kushiriki katika mazungumzo au mafunzo. Kuna vifaa vya elektroniki na kompyuta mezani, ikionyesha kuwa wanajifunza masuala ya teknolojia au ufundi.

Mwanamke na mwanaume wakiwa nje, labda kwenye mradi wa ujenzi au uhandisi. Mwanamke anaonekana ameinama na kushikilia mawe. Mwanaume yupo kando yake amesimama na anatazama. Nyuma yao kuna mazingira ya kijani na kilima cha udongo.